Hapa naona wale wahudumu wa ile koti ya upeo wakiongozwa na Martha Koome na kuna inakaa ni vitabu wameshika mkononi kuonyesha yale ambayo wameyapitia.

Hapa naona michezo inaendelea imeungwa na serikali na kuna hapo mashabiki wanaendelea kushabikia. Kuna wale wanapuliza, kuna wale wanashout ishara ya furaha kwa time zao.

Naona watu ambao ni mashabiki wako kwenye stadium na kuonyesha kwamba wao ni wazalendo wakona bendera ya nchi ya Kenya na wako tayari kushangilia timu ya Kenya ili iweze kupata ushindi.

Hapa ni uradi ambayo inaendelea kufanywa na serikali katika mto fulani. Kuna jamaa pale. Kuna viti vimeekwa hapo tayari kwa kuanza kazi. Kuna calbat na vingine.

Naona wanaume wawili. Mmoja amevaa miwani, amevaa saa, amevaa gloves, anashughulikia mwingine ambaye amesimama. Anamchukua vidole. Ni kama ako katika ofisi ya Huduma Centre ya Kenya.

Inaonyesha serikali ambayo ilikuwa ina support mrengo mmoja wa kisiasa na wanasema kiongozi wa taifa ni nani ambaye anastahili kupewa.

Hapa ni michezo ambayo iko katika uwanja wa serikali wa stadium stadium ya serikali na kuna timu na pia mashabiki wameweza kuvaa ile timu ambao wanaishabikia.

Ni katika kituo cha kutoa huduma, Kuna wale ambao wamekuja kuhudumiwa wameweza kuketi pale, na pia wahudumu wanafanya kazi yao, na pia jamaa huyu mmoja anahudumiwa. Anangoja amaliziwe.

Naona watu ambao wamekuja kushabikia michuano ya wanakandanda na kuna hao ambao wanasupport timu yao na wako na hapo taa inawaka kumaanisha kwamba hawatachoka, wataendelea kungoja hadi iishe.

Hapa kuna iko katika huduma. Chumba cha serikali cha kupeana huduma, na kuna wale ambao wamekuja kuhudumiwa. Huyu anaweza kuonyeshwa vile mitandao, yale mambo ambayo yako kwenye mtandao kuhusu kile ambacho amekuja kutafuta.

Naona naona mwanaume mmoja ambaye ameishika passport anaonyeshana ni kama ameweza kuipokea, na mikononi hakuna karatasi zingine, ambazo zinakaa kama ni vyeti vingine, na nyuma yake kuna watu ambao wameketi kunapia magari matatu.

Idara ya mahakama, naona pale kuna Rais wa Mahakama, Koome ako na wenzake watano, kuna wanaona ni kama hapo wana hutubia taifa, na huenda kuna watu ambao wanawasikiliza, maana tunaona wakiwaangalia. Labda wanataka kuelekeza kuhusu huduma za judiciali .

Hapa naona katika ofisi ya serikali. Kuna mtu amekuja kutafuta huduma na hao watu wameweza kujifunga mask kumaanisha ni wakati ambao kuna ugonjwa ambao unaweza ambukizana kwa njia ya kuongea.

Hapa ni katika ofisi moja maalum ya serikali, ambayo inashughulika mambo na haki. Na huyu ni mhudumu mmoja, ambaye ako pale tayari kuujibu maswali yote ambayo yataulizwa kuhusiana na haki, mahakama, na mambo kama hayo.

Naona Rais ambaye amestaafu Uhuru Kenyatta anaweza kula kiapo kanda yake kuna jaji. Kuna pia bibi yake ambaye ana mtazama kuna watu pale nyuma yake ambao wako na furaha. Na yeye anatazama.

Hapa naona ni katika huduma centre na kuna huyu anakaa ni afisa ambaye amekuja kuona vile watu wanapata huduma na anaonekana kuandika ripoti.

Hapa naona wako katika Huduma Centre ya Kenya. Wanatoka ndani kumaanisha wamemaliziwa ama wamemaliza kufanya ile kazi ambayo walikuwa wameenda kuifanya pale ndani. Kuna askari pale langoni ambaye pia anahakikisha usalama wa wale ambao wanaingia na wale ambao wako pale ndani.

Hapa tunamuona marais wawili, rais wa nchi, rais wa judiciary, wakiwa pamoja, wakiwa katika function moja. Na wote wamekubaliana pamoja.

Hapa ni katika serikalini amekuwa mkutano, kuna majaji wa ile koti ya upeo kabisa. Mkutano wanasalimiana hivi ndio sasa waweze kufanya iyo mkutano yao.

Ina hapa timu ambayo imeweza kutokezwa na serikali, ambayo iko chonjo kabisa kwenda kuwakilisha nchi. Wameweza kupewa sare zote zinafanana isipokuwa huyu mmoja ambaye yake inakaa kando lakini bado pia yeye ni.

Naona watu watatu, wawili wanaonekana vizuri wanaume, mmoja ameshikilia kompyuta. Kuna ameshika mouse na mkononi mwake ameshika kalamu na kuna kitu ambacho anataka kuchunguza kwa kompyuta jinsi anavyoangalia.

Hapa tunaona ni katika kitengo kimoja cha serikali cha kupeana haki kwa watu, ambao ni tribunals . Na wameweza kueleza kwamba katika hi kazi yao wanaifanya kwa haraka, na wanahakikisha haki imepatikana vilivyo.

Naona hapa ni katika kituo cha Huduma Centre na hawa wanaohudumiwa sahii yule ambeye amefikiwa ni askari. Anaedelea kuhudumiwa na kuna dada ambaye anasubiri.

Michezo ambayo inaendelea kwa uwanja wa michezo almaarufu stadium ambayo serikali inapeana kwa ajili ya kuonyesha kwamba inachangia katika sehemu ya michezo nchini.

Naona watu wawili, mwanamke mmoja, na mwanaume mmoja, na hapo imeandikwa kwamba The Judicial Dialogue Day. Wanajadiliana na wanasema kwamba sauti yako inaweza leta mabadiliko, na io siku inaonyesha kwamba ilikuwa Ijumaa, Januari mwaka huu.

Hapa naona malipo ambayo yameweza kutolewa kwa ajili ya huduma, ambayo ni huduma ya serikali, mnamo mwaka elfu mbili ishirini na mbili na malipo yaliweza yanatendeka kisha akapewa receipt ya kuonyesha hakika ameweza kulipa.

Naona mmoja wao ambaye anasaidia katika, anasimamia sekta ya elimu akichukua kiapo. Inaonekana ni wakati ambapo alikuwa anaapishwa na yeye anaitwa Migosi.

Naona kundi la wasiasa ambalo wameweza kuja pamoja, wanajadiliana kutika uungaji wa serikali. watatu wa mbele, wazee wawili na mama mmoja, wanajadiliana katika jambo fulani.

Hapo naona watu wako katika stadium ya serikali, huweza kutazama mchezo. Hapa ni mchezo ya mpira. Tunaona pale timu mbili zikimenyana.

Naona wahudumu wengi, na pia mnaona wale ambao wanahudumiwa ni wengi. Na katika hiyo huduma ambayo wanahitaji, lazima inachukuliwa vidole, biometrics , ndio maana tunaona wale wawili kuna huyu wa kwanza anachukuliwa, kuna yule wa tatu pia anachukuliwa, wafiria anangoja.

Hapa naona kuna huyu rais wa judiciary ambaye anakula kiapo, maana pale amebeba biblia na pale kando yake kuna dada na kaka mmoja ambao wanashuhudia yale ambayo anayoyasema.

Katika huduma ya serikali, chumba cha kutoa huduma naona wanahuduma ambao ni watano wako tayari sana kufanya kazi yao.

Ni katika chumba cha huduma cha serikali na pale watu wamekuja ili waweze kupokea huduma mbalimbali, kuna wale wako ndani wanawahudumia, nao wamejipanga kwenye laini wakikaa wakingoja.

Hapa tunaonyesha jinsi serikali inapoajibika, katika kutengeneza barabara, katika kutengeneza vitu ambayo inafanya kuvuka watu washindwe kuvuka. Naona gari ambalo linatumika kubeba katika hizi vitu.

Wanasporti pale wanakimbia, na serikali imetambua hii sekta ya sporting. Naona ime- imeweza kubali michezo inafanyika katika national stadium na kuna pia mashabiki ambao wanatazama na kushangilia.

Naona majaji watatu wa Supreme Court ,na wameweza kuwa na furaha na wanasalimiana kwa mikono, ishara ya umoja na ushirikiano.

Ni katika ofisi ya serikali. Kuna huduma ambayo inaendelea na inabidi sasa yule ambaye anahudumiwa aweze kuweka vidole vyake aweze kutolewa vidole, ndiposa hii huduma iweze kukamilika.

Kuna hapo michezo ambayo imeandaliwa na serikali, sports . Kuna ligi hapo na teams hapo ambazo zinaonekana ni mbili, moja kuna hii inavaa jezi ya blue na nyeupe na kuna hii nyingine inakaa orange na navy blue , hao ndio watakaoshindana. Watu wako katika stadium wanaangalia waone mshindi ni timu gani.

Hapo naona wachezaji alafu kunao wa kushangilia na wanajitambua kuwa wakenya wakona hio bendera wamevaa kwa hiyo t shirt , mweingine ameweza kujipaka zile rangi za kuonyesha bendera ya Kenya. Na hii pia inaonyesha vile serikali imeweza ku support mambo ya sport .

Naona watu katika Huduma Centre. Kuna madam hapo, ambaye ameweza kuvalia uniform . Ambayo ameweza kusuka nywele na amevaa miwani. Anaangalia kutype katika kompyuta wengine wanaangalia kuna mzee pale amevaa kaunda suit ya white na amevaa saa mkononi, mwingine ako na suti pale ya bluu.

Ni katika kituo cha huduma ambao watu wanaenda kupata usaidizi, na sehemu ambazo wanazingatia hawa wahudumu wawili, pale wameandika kwamba ni wale ambao wanachukua cheti cha kuonyesha cha kuzaliwa na cha kuonyesha kwamba mtu hakika amekufa.

Hapa naona mashabiki, wa timu moja inajita Gor mahia, wako katika uwanja wa serikali wa Mchezo National Stadium na wako tayari kushambulia timu yao.

Naona hapa watu wamekuja, wito ambao umefanyika wa serikali. Watu wakaweza kujitokeza na watoto wao. Wako pale wanangoja waweze kuhudumiwa jinsi ambavyo wameweza kuahidiwa.

Hapa naona kuna tanki la maji, ni mradi, inaonekana ni mradi wa serikali, ambao umefanyika, umewekwa hasa katika sehemu za nchi ambazo zina shida ya maji na zina athirika juu ya kiangazi.

Hapa naona kuna watu ambao wanafanya kazi katika kitengo cha serikali cha court . Wako kwenye koti. Wanasikiza na wengine wanawasilisha makesi zao.

Picha inaonekana wakati ambapo aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta akichukua kiapo cha kuwa rais tena wa nchi ya Kenya.

Hapana, naona tu ambaye amepigwa picha. Kwenye koti moja ambayo inapatikana pale milimani, na anaweza a- anaendelea kutoa mawazo yake.

Inaonyesha miradi baadhi miradi ya serikali ambayo inaendelea na vile imefikia ,na kuna wale watu ambayo wanashuhudia .

Naona hapa wale watu ambao wameajiriwa kufanya kazi katika Huduma Centre wamejipanga vizuri, pia wamepata wateja ambao wamekuja kuhudumiwa.

Inaonyesha, huduma. Chumba moja cha kutolea huduma kwa serikali. Kuna washiriki ambao wamekuja kuhudumiwa, na kuna yule ambaye anawaelekeza, anawapa maelezo kabla ya huduma yenyewe.

Inaonyesha michezo ambayo inafanyika katika uwanja wa serikali, national stadium , na kuna yule ambaye anashiriki, ameweza kumaliza pale, ameweza kuanguka chini kuna matope.

Hapa naona ni katika kituo cha kupeana huduma kwa wananchi, kuna wale wahudumu wa serikali wanaofanya hiyo kazi na kuna watu ambao wamefika pale kushughulikiwa, kuna mmoja anaendelea kushughulikiwa wengine wameweza kusimama wakisubiri.

Katika ofisi ya serikali na hasa inatoa huduma kwa wananchi. Mhudumu pale kwa sasa ni mmoja. Wanaohudumiwa wako wanne na yule anapojieleza wengine wamesikiza. Mhudumu ako makini sana kuskia maswali yake.

Hapa tunaona watu wako katika stadium , serikali imeweza kupanga hili linatambua maana ndiyo maana limekubali watu wamekuja hapa kwa stadium na kuna teams na hii ni timu ya akina dada, tunaona akina dada, ambao wameweza kukusanyika na ni wanakandanda.

Watu wako kwenye mashindano ya mpira. Naona akina dada watatu, mmoja ako pale, mwengine anamzuia. Kila mmoja anajaribu kuonyesha ustadi wake, na wote wale wanaonyesha. Serikali pia ina timu yake ambayo ina support hapo.

Hapa ni katika ofisi ya serikali ambayo inapeana huduma. Dada mmoja amekuja kupata huduma. Yule mhudumu anamsikiliza na anaendelea kumshughulikia na anaonyesha ako na furaha katika hiyo kazi yake.

Pale kuna serikali inaonyesha jinsi inawajibika katika mambo ya spoti. Yule mama pia ameweza kuonyesha uzalendo wake. Ameweza kuvaa bendera. Vuvuzela yake bado iko na bendera pia mashabiki pale ni wengi.

Hapa naona tuko katika Huduma Centre . Kunao wale ambao wanafanya kazi na tunaona wafanyakazi ni wengi, kuna pale pia yule amekuja kuhudumia yule mama ambaye ameketi pale. Hii ishara ya kuonyesha jinsi serikali imejitolea katika kupeana huduma zake kwa kila mtu pindi tu utakapofika katika kile kituo chao.

Naona pale kuna wananchi ambao wamekuja kupata huduma katika Kenya. Kuna wale wanawahudumia wako pale nyuma ya makompyuta na wanangoja waweze kuitwa maana kuna wale ambao waliwatangulia lazima washughulikiwe, kisha sehemu yao ikifika na wao wataitwa washughulikiwe.

Ni watu ambao wako katika mchezoni katika stadium ,almaharufu stadium na hapo kuna kumenya timu mbili na shabiki mmoja yeye anaonyesha ile timu ambayo anataka ishinde.

Wanakaka hao wa ragbi wanaonyesha vile, wana ujuzi wa kuwakilisha nchi yetu katika michezo mbalimbali. Katika hiyo hali wanang'ang'ania mpira kuonyesha kwamba ushindi, hakuna yule anataka timu yake iweze kushindwa, ama serikali yake, nchi yake iweze kushindwa.

Naona vipande, vitambulisho, ambavyo vimeweza kufunganishwa pamoja na hiyo sehemu ni katika chumba cha serikali, ni ofisi maalum ambayo inashughulikiwa utunzaji wa vitambulisho na vinangoja wale ambao waliweza kujiandikisha waje kuchukua.

Naona pale kuna watu ambao wanasherehekea, pia wanatangaza hii Tusker. Kuna wale wanatangaza hii ni mpi, ni timu ya Tusker. Ambao wanashangilia ushindi.

Naona watu ambao wamevalia sare za kucheza, ambazo ziko rangi nyekundu. Wako tayari, wako na furaha, ishara kwamba wako tayari katika zoezi na hata katika kushiriki katika mashindano hayo. Huwenda wanaenda kushindana.

Hapa naona kuna watu ambao wamekusanyika wa mrengo mmoja wa siasa, wako katika, wanataka kuhudumia serikali na wanatoa habari zao.

Hapa naona ni katika stadium ya serikali, ambapo watu wamekusanyika, wale ambao wanashiriki katika hii mchezo na pia wale ambao ni mashabiki. Kuna huyu ambaye ako katika usukani na anaonyesha uereji wake.

Hapo naona kuna watu ambao wanafanya kazi katika ofisi ya serikali wako pale wanachukua orodha na wahudumiwa wamepanga pale laini kuhudumiwa mmoja baada ya mwengine.

Pale wameweza kuonyesha pale jengo la mahakama ya juu katika Kenya na wameweza kuweka msimamo wao kuhusu watu wa jinsia mbalimbali. Hasa wameanzia wale ambao ni wa LGBTQ na pia wameweza kuonyesha wanawatambua kama korti.

Hapa naona ni katika ile show ya kuonyesha jinsi wakulima wameweza kufanya kilimo na biashara. Kuna wanafunzi ambao wameweza kutembea pale, naona shule mbalimbali kulingana na zile sare za shule na wale ambao wanaelezewa.

Tunaona pale kuna wanadada watatu, kuna kina kaka watatu pia ambao nimewaona, wanafanya kazi pale Huduma. Wanangoja wananchi waweze kuja washughulikiwe. Na wao pia kwa wao wana consult wasije wakafanya makosa, iwapo kama kuna yule ambaye ana ufahamu kabisa.

Ni katika ofisi moja ya serikali ambayo inapeana huduma kwa watu wote. Naona pale kuna huyu anaelezea na wote wanaweza kumsikiza jinsi anavyotoa maelezo na huduma zile ambazo wanatoa.

Tunaona hapa kuna wanadada wawili, ambao wanacheza. Hawa wanatoka timu tofauti, na tunaona kwamba hapo iko katika national stadium . Kuna wale ambao wamehudhuria kuona hayo mashindano. Haya mashindano serikali inai support .

Hapa ni katika ofisi, ya serikali, ambapo wanaweza ku- wameweza kutambua ushindi wa ulinzi stars. Anatu nimeona hapo ni KDF, anaweza ku- ameweza kusalimiwa na kutuzwa.

Hapa naona watu ambao ni wanashiriki katika mchezo, na kwa sasa wanafanya mazoezi, na pia wako katika government stadium . Ishara ya vile serikali inawajipika katika mambo ya spoti.

Ni katika huduma. Kituo cha huduma ya Kenya, kuna wafanyakazi wa huduma wako pale. Mmoja anaendelea kutazama kwenye runinga kuona yale ambayo yameandikwa pale, na kuna wale ambao wanaendelea kuongea kuna wale ambao wamekuja kuhudumiwa. Muhudumu mwenzake anamskiza yule mwingine anapoelezea

Watu wanaenda kupata pale services katika Huduma na kuna ile wanastahili kufuata laini kisha ushughulikiwe ujieleze uweze kuelezwa pia ndio kuweze kuonekana kuna mpangilio katika mambo na ofisi za serikali.

Huduma ya katika ofisi ya serikali inaonyesha wale ambao wameweza kuenda pale. Wanaandika hakika wametembelea kuangalia ni huduma gani ambayo inafanyika katika hiyo chumba cha serikali.

Hapa ni katika ofisi ya huduma ya serikali, na kuna wale ambao wanafanya kwenye hiyo ofisi naona wawili, na mhudumu yule ambaye amekuja kuhudumiwa ni askari. Ishara kwamba si kwamba ni kitengo fulani tu kinahitaji huduma, huduma ni kwa wote.

Mkubwa wa mahakama na haki katika nchi ya Kenya mama Koome anaonekana pale ameketi kwenye ofisi lake na anasikiza anapoulizwa maswali kisha aweze kuyajibu kwa makini.

Hapa tunaona wameshiriki katika mashindano, wameweza kutunzwa. Serikali inatambua hii, wameweza kutunzwa na wamefurahia, wanaonyesha wako na bashasha.

Hapa naona kuna mchezo, ambao unaendelea kufanyika katika uwanja wa serikali, national stadium . Kuna timu mbili ambazo zinaonekana hapa, kuna KDF na ile ya Gor Mahia, na pia kuna wale ambao ni mashabiki wa izo timu zote.

Hapa inaonyesha ni mahali ambapo wahudumu waweza kutumwa ili watu waweze kupata ile Huduma Namba ambayo serikali iliweza kutangaza. Watu ni wengi hakika wako kwa laini mwingine anachungulia yule dada kutoka pale nyuma. Mwanamke yule anachungulia aone hawa wamemaliziwa?

Hapa naona ni katika ofisi ya judicuary , ambao wanaweza kuonyesha jinsi wanaweza kufanya kazi yao, katika kupeana haki kwa wananchi.

Serikali ina majukumu mbalimbali. Lazima watu wajitokeze pale, waangaliwe details , wakwe registered , kulingana na ile mambo imekuja wakati huo. Wakienda pale, wakati watu ni wengi, unapata pia wahudumu wanakuwa wengi wa kuwashughulikia. Ndiposa lengo hakika, liweze kufanikiwa.

Hapa ni katika ofisi ya serikali ambayo inashughulikia malipo ya uzeeni. Kuna wahudumu pale na kuna wawili ambao wamekuja kuhudumiwa. Wanataka waulize maswali kisha waweze kuelekezwa, shida zao ziweze tatuliwa, iwapo kuna malipo yao ambayo haijaweza kuonekana katika system .

Naona watu ambao wako katika nchi wameenda kushuhudia na kusherehekea michuano. Wako na furaha sanaa kwa sababu naona wengi wakiwa wametabasamu na hata kwa kucheka.

Kuna akina dada hao ambao wanacheza. Wanashiriki kwenye hiyo michezo ya mpira na wameweza kutambulika na serikali na kuna ATM ambayo tunaona timu ni mbili na kuna ile shindi ambayo itachaguliwa kuwakilisha serikali.

Naona pale, watu ambao wamekuja kushiriki katika jambo ambalo limetengenezwa, limeweza kupangwa na serikali. Wameweza kuvaa t-shirts , nazo zinaonyesha ni nini wana advocate for . Watu wameweza kuinua mikono, ishara ya kukubaliana.

Hapa naona kuna poster hapo. Watu wameshikana wawili wameshirikiana ishara ya kuonesha kwamba wako na umoja. Na hii inaonesha umoja wa serikali inapotumika hivo inaonesha kwamba tuko pamoja.